Huyu ni mchezaji wa mpira wa timu mbili. Wote wakiwa kiwanja wakichangilia wakicheza. Huko kando kuna mashabiki ambao wamekuja kuona ama kufuatalia mchezo wa hii timu, kila mtu akiwa na timu yake ama kutoa support timu wa anatamani kushinda.

Kuna wanaume wawili ambao wote wameketi wakiwa wameshika kalamu zao wakiandika alafu hapa Kuna watu wamekaa wakipanga laini wakingoja kuhudumiwa maji yamesimama hapo mbele ya meza akiwa anaaandika vitu ama vitu alizokuwa anazikujia.

Chumba hili ni ofisi ama ni chumba la huduma ambapo kuna mwongosi ama anaye taka kuhudumia wateja wakikuja. Pale amekaa mbele ya kompyuta yake akiwa amevaa sare za kiasi yuko tayari kuhudumia watu.

Watu wamekuja kwa wingi katika hii ofisi ama hii chumba wote wakitaka kuhudumiwa. Hapa kuna watu wengi wamekuja kupanga laini. Wamekaa kwa kiti wakiwa wakingoja kudamuniwa. Pale mbele kuna watakaowasaidia.

Hapa ni ofisi ya huduma ama ni chumba la huduma. Hapa kuna mkubwa wao amekuja kuwatembelea wafanyikazi wake. Wafanyikazi wamevaa sare zilizofanana alafu wameketi pale wakiwa pale tayari kuhudumia watu . Mkubwa wao amekuja kuwatembelea ila mmoja wa wafanyikazi ana...

Hawa ni mashabiki ambao wako kiwanja wamekuja kusherehekea timu yao. Wakiwa wamevaa sare zinazofanana wakachora picha yao na bendera ya Kenya. Huenda wamekuja kusherehekea timu yao ya Kenya wanayoipenda support wakitamani ushindi.

Hawa ni viongozi kutoka kaunti tofauti tofauti wao wamekuja kusherehekea ama kushuhudia sherehe iliyofanyika ikiongozwa na jaji mkuu wa jamuhuri la kenya Martha Koome wote wakiwa wameshika zawadi za mkononi na kupigwa picha.

Hawa ni watu ambao wamekuja kupanga laini ili watu wa huduma wakuwe wamekuja kwa kushughulikia. Watu wamekuja kwa wingi wakiwa wamepanga laini ili wapewe huduma na wafanayakazi ambao wamevaa sare zinazo fanana ndio watakao shughulikia hawa watu.

Hawa ni viongozi ambao wamevaa sare zinazofanana wakiwa wamekuja na siasa zao ingawa ikiwa ikuta ama sikupika kura ikiwajia.

Hawa ni wachezaji wa timu moja wakiwa na kocha wao. Hawa wanaonekana wako na furaha maanake huenda wameshinda katika mchezo uliokuwa wanacheza. Wamebeba zawadi yao juu wakipeperusha wakifurahi. Ina maana kuwa wameibuka wa kwanza katika mchezo uliokuwa unafanyika.

Hapa ni chumba ama ofisi la huduma. Hapa kuna viti ambavyo hazina watu ambavyo labda wafanyikazi wametoka ama wameenda kunywa kilevi. Alafu kuna hapa mkubwa wao na wenye anamsaidia na kumuelezea vile kazi inafanyika.